Biashara ya duka la M-Pesa ni aina ya biashara ya uwakala wa kifedha inayomruhusu mtu kutoa na kuweka pesa kwa niaba ya wateja wa M-Pesa. Biashara hii ni maarufu sana huku Kenya. Ili kuongeza kipato, wengine huunganisha biashara ya M-Pesa na kuuza bidhaa nyingine kama vile vifaa vya simu, vinywaji baridi, bidhaa za dukani.